Afisa huyu wa kilimo ambaye amevalia nguo nyeupe, glovu, miwani na kujifunga kichwa ako katika maabara ya kilimo ambapo anaangalia vitu ambazo zinatumiwa kwa kilimo kama ni sawa.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mwanaume mmoja ameinama au amepiga magoti chini ili kuweza kupiga ndizi picha na mwanaume mwingine amevalia nguo nyeusi ambaye anaogea na mwanamke na nyuma yao kuna ndizi nyingi sana kuonyesha hili ni eneo la ukulima wa ndizi.

Mwanamume huyu ni mkulima na anamkamua ngombe wake ambaye amemweka pahali maalum pa kukamuliwa ili asiweze kumsumbua na inaashiria kuwa eneo hili ni la wakulima au wafugaji wa wanyama na ngombe huyu ni mweusi sana.

Shamba hili lina ndizi mingi ambazo bado hazijaweza kutoa matunda au kukomaa na chini kuna vitu ambazo zimemwagwa au ni mbolea na inaashiria kuwa eneo hili ni la wakulima au ni ya wenye wanapanda mimea.

Shamba hili limelimwa katikati. Kando kuna mimea ndogo ndogo, na kando kabisa kuna ndizi ambazo ni refu sana na miti ambayo ni mirefu sana. Kuashiria kua eneo hili ni la ukulima, au upandaji wa mimea.

Ng'ombe huyu ameweza kuwekewa mashini za kukama ng'ombe katika matiti yake ili akaweze kutoa maziwa ,na amefungwa miguu ili asiweze kusumbua kuashiria kuwa hili ni eneo la ukulima au wafuga wanyama.

Mwanaume huyu ambaye ni mkulima ameshikilia mahindi aliyoweza kuvuna kutoka kwa shamba lake. Kando yake kuna mahindi mengine mengi sana na nyuma kabisa kuna miti kuashiria hii ni eneo la kupanda mimea au ni la kilimo.

Hawa ni ng'ombe ambao wamewekwa katika zizi lao. Kando nyuma kabisa kuna ng'ombe wengine wengi ambao wamefungiwa ilikuonyesha kuwa eneo hili ni la ukulima au ufugaji wa wanyama.

Mwanaume huyu anabeba ndizi nzito sana, labda anataka kuweka ndani ya gari ama anaitoa ndani ya gari, na kando yake kuna ndizi zingine mingi . Hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni la kupanda ndizi au ni la ukulima wa ndizi.

Ndizi hizi mbili zimeweza kukomaa zikiwa kwa mgomba wake shambani na kuna ndizi zingine mbili katika shamba hili. Hii ni kuashiria kuwa shalba hili au eneo hili ni la ukulima wa mimea.

Hili ni ndizi ambalo limeweza kukomaa juu ya mgomba wake na kando kuna ndizi mingi sana katika shamba hili. Hii ni kuashiria kuwa, eneo hili ni la kupanda ndizi au ni la wakulima ambao wanapanda mimea.

Mwanamke huyu ni mkulima au afisa wa kilimo ambaye anawahudumia wang'ombe wake kwa wakunyunyuzia maji au dawa. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni wakulima au ni wafugaji wa wanyama.

Ndizi hizi zimeweza kukomaa juu ya migomba yake na ni nyingi sana katika shamba hili. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ama kwa shamba hili kuna ukulima au upandaji wa mimea kama vile ndizi.

Ndizi hizi ni kidogo na hazijaweza kuzaa matunda au kukomaa ni migomba pekee iliyo hapa. Na chini ya shamba kuna mimea ambayo imemea mengi kuashiria hi ni eneo la kupanda au ukulima wa mimea .

Vitu mingi sana vinauzwa katika soko hili, ikiwemo vitunguu, na machungwa na kuna ndizi ambazo zimeiva na zile ambazo hazijaiva, kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri kwa upande wa kulima wa mimea.

Mama huyu ameweza kushikilia ndizi ambalo limeweza kuweka matunda au limekomaa kwa mgomba wake. Kando yake kuna ndizi mingi sana katika shamba hili kuashiria kwamba yeye ni mkulima wa ndizi.

Ndizi mingi sana zimewekwa kwa pamoja na chini. Nyuma kabisa kuna ndizi zingine ambzo ni migomba na hazijaweza kuzaa. Hii kuonyesha kuwa eneo hili ni la upandaji wa ndizi.

Ndizi hizi ni mingi sana katika shamba hili kubwa sana. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima, sana sana ikiwa ni la kupanda kwa mimea ambayo inatoa matunda.

Ndizi kubwa sana ambalo limeweza kukomaa kwa mgomba wake shambani. Kando yake kuna ndizi lingine ambalo bado halijaweza kutoa matunda. Nyuma kabisa kuna mimea ambayo inaashiria kuwa eneo hili ni la ukulima.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuwa refu sana zimeanza kukauka, kando yake kuna miti ambayo ni mingi pia kuashiria kuwa eneo hili ni zuri kwa ukulima sana sana ikiwa ni ukulima ya mimea.

Mwanaume huyu amevalia nguo nyeupe na mkononi mwake ameshikilia vifaa ambavyo anatumia katika mahabara haya ya kiliko kuweza kupima vitu ambavyo wanatumia kwa kilimo ili iwe bora isiweze kuleta madhara.

Wanaume hawa wanamwaga maziwa kutoka kwa mitungi iliyobebewa kuenda pahali ambapo itachemshwa ama itaangaliwa vizuri na nyuma kabisa kuna mitungi ingine imebeba maziwa na watu ambao wameleta mitungi hili ni kuashiria eneo hili ni la ukulima.

Ng'ombe hawa ni wengi sana na wameekewa chakula ambayo wanakula na kuna watu ambao wanatembea katika zizi hili hii ni kuonyesha kuwa eneo hili ni la ukulima au ni wafugaji wa wanyama.

Ng'ombe hawa wameweza kufungiwa kwa zizi lao na ni wengi sana. Wanaendelea kukula chakula yao na pia kuna chakula yao ambayo iko katika magunia zilizo chini. Hii ni kuashiria kuwa hapa kuna ukulima au ufugaji wa wanyama.

Ndizi hizi ni kubwa sana na ni refu, na kando yake kuna miti mingi sana ambayo imeweza kumea au kupandwa. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima wa mimea au ya kupanda.

Ndizi nyingi zimemea katika shamba hili au ni baada ya kupandwa na kuna mimea kidogo kidogo ambayo pia inatokelezea kwa mchanga na kando kuna miti ambayo imemea kuashiria hili ni eneo zuri la kilimo.

Soko hili lina ndizi mingi sana. Kuna mama au watu wengine ambao wanauza na kununua ndizi hizo. Hii ni kuashiria kuwa, eneo hili ni la kilimo au kupanda ndizi au mimea.

Ng'ombe hawa wameweza kufungiwa kwa zizi lao na kuna chakula ambayo wamewekewa mbele yao ili waweze kukula na wengi wanaweza kuwa wamelala kuashiria eneo hili ni la ukulima au wanafuga wanyama.

Ndizi hizi ni mingi sana ambazo zimeweza kupandwa katika shamba hili ambapo kumelimwa, kando ya shamba hili kuna mimea mingine ambayo imemea kuashiria kuwa hili ni eneo la kilimo au wanalima mimea.

Watu watatu wamesimama ambao ni wanawake wawili na mwanaume mmoja. Wanamwangalia mwanaume ambaye amesimama mbele yao na amevalia mavazi maalum, kuonyesha yaani afisa mkuu wa kilimo akiwa ongelesha au kuwa onyesha au kuwa funza kitu kuhusu kilimo.

Mwanamke huyu amejifunga kiunoni na nguo yake na kujifunika na leso. Anamkama ng'ombe ambaye amesimama mbele yake na ng'ombe huyo amefungwa miguu na mkia ili asiweze kusumbua wakati huo wa kumkama.

Wanaume wawili ambapo mmoja anamnyunyizia Ng'ombe maji au dawa na mwengine anamsugua ng'ombe huyo ngozi yake ili aweze kuwa msafi. Hapa ni kuonyesha kuwa kuna ukulima au ufugaji wa wawanyama.

Hizi ni ndizi ambazo ni mingi sana na zimekomaa zimewekwa eneo hili. Hii ni kuashiria kuwa kuna ukulimaji au upandaji wa ndizi katika eneo hili na udongo wa eneo hili unawezesha ukulima.

Ndizi hili linaweza kukomaa juu ya mgomba wake, na limefunikwa na karatasi ili zisipatwe na vitu ambazo zinaweza yaharibu na kuna ndizi zingine mingi ambazo ziko katika shamba hili kwa sheria ili ninao la kupanda ndizi.

Ndizi hizi ni ndogo sana na mingi sana kwa shamba hili ambayo imepandwa. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima au upandaji wa ndizi au mimea kwa jumla na ni ukulima unaendelea.

Ngombe hawa wameweza kuwekewa chakula yao ili waweze kukula na wako katika zizi lao. Kuna mtu mmoja mwanamume ambaye ameinama na kushika chakula yao. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima au wanafuga wanyama.

Mwanamke huyu ameketi au ameinama katikati ya shamba ambalo liko na mboga mengi na kando kando kuna mahindi iliyopandwa na kumea. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la kupanda mimea au ni la ukulima.

Ng'ombe hawa wameweza kuwekwa katika nyumba yao na kuna maji iliyowekwa mbele ili waweze kukunywa. Watatu wamesimama ilhali mmoja amelala chini, kuonyesha kuwa eneo hili ni la kufuga wanyama.

Hizi ni ndizi ambazo zimemea sana ama zingine zimeanza kukauka na kando yao kuna mimea mingi ikiwemo miti iliyo kwa wingi sana kuonyesha kua eneo hili ni nzuri sana kwa ukulima au kilimo cha mimea.

Hizi ni ndizi ambazo ni mingi sana katika shamba hili na kuna zile ambazo zimezaa matunda na zimekomaa kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima au wanapanda mimea.

Watu hawa ni wakulima na wanakama ng'ombe wao ambao ni wa maziwa. Nyuma kabisa au mbele ya ng'ombe hawa kuna watu wengine ambao wamesimama na kuangalia. Hii ni kuashiria kuwa hii ni eneo la ukulima au wafugaji wa wanyama.

Ndizi hizi ni mingi sana na kuna zile zishatoa matunda na ziko karibu kukomaa ,kando kabisa kuna miti ambayo imemea na chini Kuna nyasi kuashiria hili ni eneo nzuri la ukulima sana sana mimea.

Hili ni ndizi ambalo limeweza kukomaa katika mgomba wake na kuna ashiria kuwa eneo hili kuna upandaji wa ndizi au kuna ukulima na udongo una ruhusu watu wengi kufanya ukulima .

Mahindi haya ni madogo sana na hayajaweza kuzaa ,nyuma kabisa kuna miti iliyo mikubwa na mbele ya mahindi kuna mimea midogo kama nyasi ,hii ni kuonyesha kuwa udongo au eneo hili ni la upandaji wa mimea au ukulima.

Mwanamke huyu anamkama ng'ombe wake ambaye ni wa maziwa na amefungwa miguu ili asiweze kusumbua akikamuliwa. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima au la ufugaji wa wanyama.

Ng'ombe huyu amefungwa kamba shingoni na amefungwa kwa mti na akona ngozi ambayo imeweza kugaribika au kungonjeka Sana. Hii ni kuashiria eneo hili ni la wafugaji wa wanyama.

Watu hawa wanapanda ndizi eneo hili ambalo limelimwa. Na kando kabisa kuna miti ambayo imeweza kumea au kupandwa. Hili ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima wa mimea au watu hawa wanalima sana.

Mwanaume huyu ni mkulima ambaye anakamua ng'ombe wake wa maziwa na ng'ombe huyu ameweza kufungwa miguu ili asiweze kusumbua. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la wakulima au ufugaji wa wanyama.

Ng'ombe huyu ameunganishwa na mashine ya kukamua kwa matiti zake na pia amefungwa miguu ya nyuma ili asiweze kusumbua na pia anakula ama anakunywa maji iliyo mbele yake, hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima au wafuga wanyama.

Ng'ombe huyu anakuamuliwa na mkulima na pia ameweza kufungwa miguu ili asiweze kusumbua wakati anakamuliwa. Hii ni kwa shauku eneo hili ni la wakulima au ni la wafugaji wa wanyama.

Lori mbili kubwa ambazo ziko na ndizi mingi ndani yake. Kuna watu ambao wako ndani wanazusha au wanapanga na chini kuna ndizi zingine mingi ambazo ziko. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la kupanda ndizi au mimea.

Hawa ni ngombe wengi ambao wamefungiwa katika zizi lao na wamewekewa chakula ili wakaweze kukula. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la ukulima au ufugaji wa wanyama kama ngombe au wanapenda kufuga mifugo.

Huyu ni mfanyakazi wa ukulima au mkulima mwenyewe, ambaye ananyunyizia ng'ombe wake dawa, ili asiweze kuwa na wadudu wabaya wanaomsumbua, au na magonjwa ambayo yanaweza fanya afya ya hii ng'ombe kuathiriwa au kufa.

Ngo'mbe hawa wameweza kufungwa miguu, ili wasiweze kusumbua wakati wa kukamuliwa na machine hizi ambazo zimeekwa kwa matiti yao. Hii ni kuashiria ya kuwa eneo hili ni la wakulima au ufugaji wa wanyama.